Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lilio na meza fupi lililohifadhi chupa za vinywaji vya rangi na aina tofauti. Ikiashiria kuwa eneo mfano wa baa linalotumika kwa ajili ya kuuza au kutoa huduma za vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo lenye mwanga hafifu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na vyupa vilivyohifadhi vinywaji vikiashiria kuwa ni eneo la baa inavyotumika kwa ajili ya huduma ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi; lenye mkusanyiko mfano wa rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la baa; linalotumika kwa ajili ya huduma za vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya kuvutia lenye mkusanyiko wa watu pamoja na rafu zilizohifadhi vinywaji ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya starehe na mauzo ya vinywaji.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu, zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji vya aina tofauti pamoja na bilauli, anayoimiminia kimiminika ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama baa kwa ajili ya mauzo ya vinywaji.

Eneo maalumu la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, linalojumuisha mkusanyiko wa viti pamoja na meza na makabati yaliyohifadhi vinywaji katika rafu ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa mgahawa ama baa inayotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya vinywaji.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa magari lenye ukuta iliyo chapishwa nembo na kuandikwa maneno yasomekayo "Yundai" ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa magari hayo au eneo linalotumika na wafanyabiashara wakuuza magari.

Eneo lenye uhifadhi wa magari ya rangi pamoja na aina tofauti limezungukwa na miti iliyoota kwa kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa magari hayo ama eneo linalotumiwa na wafanyabishara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka ikiwa na alama kwenye ukuta ama nembo iliyochapishwa maneno yasomekayo “Hyundai” ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo kubwa la wazi lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yaliyopo pembezoni ya majengo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua magari.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa magari ya aina, pamoja na rangi tofauti ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajli ya uhifadhi wa magari hayo, ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za magari.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa vikofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "kanani bidhaa za maziwa." Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuifadhi ama kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo na nje mfano wa chumba au duka lililochapishwa maneno yaliyosomeka Marveli bidhaa za maziwa, maziwa baa. Na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiaashiria kuwa ni eneo la duka linatumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililo chapishwa maneno yasomekayo “maziwa ATM”; ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kama duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya waridi, aliyepo katika enepo la nje mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maneno yasomekayo "ACRE'S" maziwa, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa( ATM) na kuchorwa picha ya ngómbe pamoja na bilauli, inayoifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe misiri ya maziwa inayoashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya mfano wa chumba ama duka lenye maneno yaliyochapishwa kwa kusemekana mkunguni maziwa bar, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza na kunua bidhaa za maziwa.

Eneo maalumu lenye watu waliopanga mstari katika mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochorwa picha mfano wa ng'ombe na mtu aliyeshika bilauri yenye kimiminika, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa ya maziwa.

Jopo la watu waliosimama eneo la nche mfano wa duka limechapishwa maneno yasomekayo nginda mpya bidhaa za maziwa ikihashiria ni duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "ATM ya maziwa safi" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine za kielektroniki mfano wa jokofu zilizochapishwa maneno yasomekayo “the smart maziwa atm” nakuchoewa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja bluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "Tayari kwa kunywa", ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo ukiwa na mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililo chapishwa maneno yasomekayo Kismati maziwa atm ikisheria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya eneo la chumba mfano wa duka, lenye maneno yaliyochapishwa kwa kusomeka "Kituo cha maziwa cha invem". Na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "tassmat maziwa ATM,", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi kutoka shamba "ATM" iliyo na rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu; kiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanyanyiko wa nyeupe na bluu, iliyo chapishwa maneno ya somekayo "maziwa ATM" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria lipo katika duka linalojihusisha katika kuuza na kununua bifhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maneno yasomekayo "Ernesi bidhaa za maziwa, kunywa maziwa safi" ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe na buluu, iliyochapishwa maneno yasiyomekayo 'maziwa safi' na kuchorwa picha ya mfano wa mtu aliyeshika bilauri yenye maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nche mfano wa chumba ama duka likiwa na bango liloandikwa maziwa kinya ikiashiria ni duka linalohusika kuuza bidhaa za maziwa

Eneo la ndani ya chumba ama duka lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti pamoja na jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo ze smati maziwa eitiemu, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje lenye mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo Mati Maziwa ATM na kuchorwa picha mfano wa mifugo aina ya ng'ombe, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM". Na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevaalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, aliopo mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "MAZIWA ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM" nakuchorwa picha mfano wa ng`ombe pamoja na birauli yenye kimiminika chenye rangi ya nyeupe mfano wa mazima, ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo ndani ya duka na inatumika kuuza na kununua bidhaa ya maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa mfano wa maneno yasomekayo "Chuo kikuu cha Nairobi, maziwa atm", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni mashine ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa chumba amaduka lililokusanywa vifaa vya kielektroniki mfano wa redio pamoja na jokofu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi, ikiwa sheria kuwa ni eneo la duka lililotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine za kieletroniki mfano wa jokofu zilizochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria ni mashine zilizopo katika duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu. Iliyochapishwa maneno yasomekayo, "Nunua maziwa safi hapa". Aliyeshika chombo pamoja na bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe, mfano wa maziwa; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyo chapishwa maneno yasomekayo “ATM ya maziwa bora” ikiashiria kua ni jokofu linalo tumika kwa ajili ya kuuza na kununua kwa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye mabango yaliyochapishwa maandishi yasomekayo "tunauza ATM za maziwa kwa Bei iliyo kuwa sawa, maziwa freshi Bei poa"ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kuuzia bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchangayiko nyeupe pamoja na waridi. Iliyochapishwa maneno yasomekayo “Maziwa Fresh”, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka ama chumba, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM", "maziwa safi" ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa duka, ama chumba chenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa ATM, maziwa safi yanapatikana, likiashiria kuwa ni eneo la duka, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo “Maziwa ATM” na kuchorwa picha mfano wa ng’ombe, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwaajili ya kuuza au kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine za kielektroniki mfano wa majokofu yaliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM" na kuchora picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine za kielektroniki mfano wa majokofu, yaliyochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa safi", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, pamoja na mtu aliyeshika bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na blue, lililochapishwa maneno yasomekayo "kuwa na siku njema" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe. likiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la chumba mfano wa duka lenye majokofu yaliyohifadhi vinywaji pamoja na jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ya atm", ikiashiria kuwa ni eneo la ndani ya duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulani yenye rangi nyekundu anaingia katika eneo mfano wa chumba ama duka iliyochapishwa maneno yasomekayo eneo lenye "atm" ya maziwa ya kifalme ikiashiria kuwa ni eneo linalouza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na buluu, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa eitiemu na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "WA FAITH MAZIWA BAR" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe na chupa zilizohifadhi vimiminika mfano wa maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo “Lucy maziwa ATM” na kuchorwa picha mfano wa bilauri yenye kimiminika chenye rangi nyeupe kama maziwa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Machine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "TASSMATI MILK ATM" kwa kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni mashine zilizopo katika eneo la duka linalotumika kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa duka kubwa lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti iliyo na mashine mfano wa jokofu liliochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni eneo la duka lenye kuuza bidhaa za maziwa na aina ya bidhaa hizo.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, walioshika vifaa vinavyotumika kutengeneza bidhaa za samani mfano wa randa pamoja na msumeno, ikiwa ni eneo lililozungukwa na bidhaa za samani kama makabati ikiashiria kuwa ni wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangwa bidhaa za samani ikijumuisha viti, makochi pamoja na meza yaliyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabishara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Bidhaa za samani zilizopo katika eneo la nje, ikijumuisha viti pamoja na meza; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa hizo ama eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara, wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa kitanda, lenye bango lililochapishwa maneno yasomekayo "Bachi bidhaa za samani". Likiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza na kununua samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utenegenezaji wa bidhaa hizo, ama eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti pamoja na meza, vilivyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizo ama ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha viti, meza, pamoja na makochi; yaliyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa ustadi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani, ikijumuisha vitanda vinavyotengenezwa kwa ustadi, ya sheria kuwa ni eneo, linalotumika kwa ajili ya matengenezo ya bidhaa hizo, ama eneo linalotumiwa na wafanyibiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha viti meza pamoja na kitanda, vilivyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha viti, vitanda pamoja na makochi yaliyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa kuvutia, ikiashiria kuwa ni mfanyabiashara wa kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, yenye mkusanyiko wa vitanda pamoja na viti vilivyopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, likiashiria kuwa ni eneo mfano wa mgahawa ama eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lililozungukwa na viti pamoja na meza. Ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli inayotumika kwa huduma ya chakula, vinywaji pamoja na kupumzikwa wageni.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa vitu pamoja na meza. Ikiashiria kuwa ni eneo la hoteli linalotumika kwa ajili ya huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Eneo maalumu la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na vyakula pamoja na vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupumzika wageni ama eneo mfano wa hoteli litumikalo kwa ajili ya huduma ya chakula.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi katika eneo lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, ikiashiria ni eneo mfano wa hoteli linalotumika kwa ajili ya kupumzika wageni.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililo tengenezwa na kupambwa kwa mapambano yenye kuvutia, lenye bango kubwa lililo chapishwa maneno yasomekayo “menyu” ikiashiria kua ni eneo la hoteli linalo tumika katika kutoa huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Eneo maalumu liliokisanyika bidhaa za aina tofauti ikijumuisha karoti, nyanya, vitunguu pamoja na matunda. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka dogo la mtaani linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa duka lililozungukwa na rafu zenye bidhaa za aina tofauti ikiwemo vinywaji, ikiashiria kubwa ni eneo la duka kubwa la mtaani linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililohifadhi vifungashio pamoja na vyombo vilivyohifadhiwa nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la sokoni linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofautitofauti ikijumuisha karoti, matunda pamoja na vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa mfano wa nyanya zilizokwiva kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo ya kuvutia, yenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali. Likiashiria kuwa ni eneo la soko, linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Mtu aliepo katika eneo mfano wa soko, aliyeshika bidhaa aina ya mbogamboga katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, zikijumuisha matunda kama mapapai, pamoja na machungwa, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka, lililozungukwa na bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu zilizonyooka ikijumuisha mavazi pamoja na viatu, ikiashiria kuwa ni eneo la soko litumikanalo kwaajili ya kuuzaa bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa duka lenye bidhaa za aina tofauti ikijumuisha matunda kama matango, pamoja na ndizi. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye watu pamoja na rafu Ilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, likiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa za aina tofauti.

Watu waliopo katika eneo maalumu la ndani lililozungukwa na bidhaa aina ya nguo zilizopangwa katika rafu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko litumikanalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ukijumuisha nguo pamoja na mikoba, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwaajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha matunda kama: ndizi, maembe, matikiti maji pamoja na mananasi. Ikiashiria kuwa ni eneo la soko, linalotumika kwaajili ya biashara kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalum la ndani, lililo mfano wa duka lililokusanya bidhaaa zilizohifadhiwa katika rafu zilizonyooka, ikiashiria kua ni eneo na soko, lililotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa za aina tofauti.

Watu waliopo katika eneo lillilozungukwa na vifungashio na vyombo vilivyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha vitunguu, mbogamboga pamoja na nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu walioko katika eneo lililo zungukwa na wafanya biashara pamoja na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nyanya, karoti pamoja na hoho ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na vitu mfano wa mavazi, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vibanda pamoja na maduka waliyozungukwa na bidhaa aina ya nyanya, vitunguu pamoja na mboga ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo mfano wa soko ama gulio.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za nguo, zilizopangwa kwa mstari ulionyooka katika rangi na aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa na mapambo ya kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizo hifadhiwa katika rafu zilizonyooka ikijumuhisha nguo, kofia pamoja na viatu, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajii ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa zilizopangwa kwenye safu zilizonyooka, ikijumuisha nguo pamoja na viatu, ikiashiria kua ni eneo la duka kubwa linalotumika kwajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha viatu pamoja na nguo zilizopangwa katika mstari ulionyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha nguo zenye rangi aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupangwa kwa ustadi na mkusanyiko wa bidhaa likijumuisha nguo pamoja na viatu, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, wenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti ikijumuisha viatu pamoja na nguo, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani liliotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye rangi za kuvutia, lenye mkusanyiko wa bidhaa bidhaa za aina tofauti, zilizopangwa katika rafu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa viatu vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya kufanya biashara ya kuuza bidhaa hizo mfano wa duka kubwa la kisasa linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti mfano wa mikoba pamoja na viatu, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu aliyopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, aliyeshika chombo kilichohifadhi bidhaa ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa, la kisasa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza bidhaa.

Mkono ulioshika kifungashio kilichohifadhi bidhaa mfano wa nyama, katika eneo la ndani lenye meza yenye kompyuta mpakato; ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizonyooka zilizopangwa bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji; likiashiria kuwa ni duka kubwa na la kisasa linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa za aina tofauti.

Watu waliopo katika eneo la ndani lilizozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo maalumu la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, ikijumuisha viti pamoja na baiskeli na mipira, ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa; linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vyupa vyenye vinywaji, likiashiria kuwa ni eneo la ndani la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kufanya biashara ya bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, pamoja na chombo kinachotumika kwa ajili ya kuweka bidhaa hizo, ikiashiria kuwa ni eneo duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kufanya mauzo ya bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa mapambo yenye kuvutia, lenye mjumuiko wa bidhaa zilizohifadhiwa katika rafu ikiashiria kuwa ni duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo la ndani liliotengenezwa na kuwekwa taa zenye kumulika, kwenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti zikijumuisha nguo. Zilizopangwa katika rafu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu walioko katika eneo la ndani lililo zungukwa na rafu zilizo hifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza au kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi jaji mkusanyiko wa watu pamoja na makabati yaliyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza bidhaa hizo.